Sahani nyeupe za wali wa biriyani zikiwa na mchuuzi wa nyama na saladi ya mboga mbichi pembeni zikisindikizwa na glassi za juicy ya rangi ya chungwa na kahawia juu ya meza ya mbao kwenye mkahawa wenye viti vyeupe.

Mwanaume amevaa kofia nyekundu na shati nyeusi anauza vyakula vya mtaani ikiwa ni pamoja na pizza , vitumbua na mikate akitumia glovu ya plastiki kuchukua chakula kutoka meza yenye aina mbali mbali ya vyakula, nyuma yake kuna vibanda na watu wengine wakishughulika.

Wali wenye rangi ya manjano uliyoiva vizuri ukiwa na viungo kama mdalasini, majani ya bay na punje za iliki. Rangi ya dhahabu iking'aa kutokana na manjano. Chembechembe za mchele zikiwa zimepishana vizuri huku mvuke wa ladha ukiaashiria joto la chakula kilichotoka jikoni.

Ndoo zenye rangi tofauti zimejaa viungo mbalimbali kama pilipili ya unga mwekundu, manjano, bizari, mdalasini, iliki, mbegu za maganda ya mimea zikiwa zimepangwa sokoni kwa kuuza. Baadhi zikiwa na vjiko vikubwa vya kuchotea na harufu yake ikijaa hewani ikivutia wateja wanaopita kununua.

Samaki mzima aliyepikwa kwenye mchuzi wa manjano ukiambatana na kipande cha limau na mboga mbichi. Saladi ya kamba na vipande vya matunda pamoja na sahani ya wali mweupe vimewekwa hapo kando.

Barabara yenye miti ya kijani pande zote, mabango mawili ya mbao yenye maandishi. Moja limefungwa kwenye mti na lingine upande wa pili wa barabara. Huku mandhari ya nyuma ikiwa na miti mirefu ya minazi na majani yaliyoshehenani.

Sahani ya wali wa bizari, wenye vipande vyenye nyama laini ikipambwa na kachumbari na nyanya za vitunguu vyenye rangi angavu. Pilipili nyekundu ya kusaga yenye harufu kali, na ndizi ya kuiva, upande wa nyuma. Vyote vikiwa juu ya meza ya rangi ya kijani, yenye muundo wa wilaya.

Mkono wenye mafuta kidogo ukipanga mishikaki ya nyama juu ya jiko la makaa linalowaka kwa moto mkali, miyale na cheche ndogo zikisokota vipande vya nyama vikiwa vimechomeka kwa kiasi huku vingine vikiendelea kubadilika rangi kutokana na joto kali la makaa pembeni, kifuniko cha sufuria kimeekwa tayari kwa kupepeta moto.

Mkulima aliyevaa overoli ya kijani na boot akikamua ng'ombe wa maziwa kwenye zizi lenye paa la bati, akimimina maziwa safi kwenye ndoo nyeupe huku ng'ombe wengine na ndama wakiwa karibu nyuma yake. Mazingira yakiwa na mbao na udongo wa sakafu wenye unyevunyevu.

Samaki wa rangi na ukubwa tofauti wakiwa wamepangwa kwa mistari nadhifu kwenye meza ya mbao. Katikati kukiwa na samaki wekundu, pande zote zikiwa na samaki wajivu na buluu. Nyuma kukiwa na kamba na kamba ya majitu wenye rangi ya njano na buluu. Sokoni karibu na eneo la bandari lenye vifaa na masanduku ya kuhifadhi samaki.

Kina cha majani ya kijani kibichi yamesambaa juu ya mchanga mweupe. Yamepambwa na maua madogo ya zambarau, yenye umbo la tarumbeta. Yakionekana kupendeza na kuongeza rangi kwenye mandhari ya ufukweni.

Sahani nne za wali zikiwa mezani kila moja ikiwa na aina tofauti ya mapishi. Moja ikiwa na wali mweupe, nyingine na wali wa mboga, nyingine ikiwa na wali wa nyama pamoja na ndizi na pilipili na nyingine ikiwa na wali wa rangi ya mchanganyiko, mayai na mchuzi wa nyama. Nyuma kuna watu wamesimama ikiwemo mtoto anyeshikilia mkono wa mtu mzima.

Samaki wadogo wa rangi tofauti wakiwemo wa rangi ya machungwa na weusi wanaogelea kwenye maji ya kijani yenye mwanga wa jua na mawimbi madogo yanayoakisi anga. Huku baadhi yao wakiwa karibu uso wa maji na wengine wakionekana kwa mbali chini ya maji tulivu.

Samaki wadogo wadogo wa rangi nyeusi wanaogelea kwenye bwawa lenye maji ya kahawia huku majani ya kijani na miundo ya jengo yakiriflekti juu ya uso wa maji, mawimbi madogo yakionekana karibu na kona ya juu kulia na mwanga wa jua ukipenya kupitia nafasi ya juu.

Barabara ya mawe yenye mwangaza wa taa pembeni ikipita kando ya ukuta wa mawe uliofunikwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti mirefu huku mnara wa mawasiliano ukionekana juu ya miti.

Bakora za mboga zilizokaangwa na kuwekewa kwenye sahani ya mviringo , zikiwa pamoja na saladi ya mboga mbichi na kikombe kidogo cha mchuuzi wa rangi ya waridi, imewekwa katika sinia kubwa vikiwa vyote vitatu.

Vipande vya mabuyu yaliyokaushwa na kuchanganywa na rangi nyekundu angavu pamoja na sukari, likiwa na umbo lisilosawia na uso wenye ukwaro. Yamewekwa kwenye chombo cha plastiki cha wazi chenye kingo kinono.

Shina la mti kavu lenye matawi yaliyovunjika, limejipumzisha juu ya mchanga mweupe, wenye mikunjo midogo kando ya mto wenye maji tulivu yanayong'aa. Huku nyuma kukionekana ufukwe wa mchanga na msitu mnene wenye kijani kibichi unaoenea mbali.

Mimea ya migomba yenye majani mengi yaliyokauka na mengine bado ya kijani, ikiwa imeota katika eneo lenye milima yenye uoto wa asili ya kijani kibichi, huku anga likiwa na ukungu wa kijivu unaofika sehemu ya kilele ya milima.

Magunia makubwa yakiwa yamejaa viungo vya rangi mbalimbali nafaka, kunde na mbegu tofauti, yamepangwa kwa safu kwenye duka ndogo lenye bidhaa nyingi kwenye rafu na sakafu. Huku muuzaji akihudumia upande wa kulia.

Watu wawili wameketi mezani wakipata chakula huku wakiwa kwenye eneo lenye paa la nyasi, wakitazama bahari tulivu yenye boti ndogo mbali kidogo, na mbele kuna uoto wa kijani unaotenganisha ukumbi na ufukwe.

Wanaume wamesimama kando ya barabara, wakinunua na kula vitafuno vya kukaanga. Huku kijana aliyevaa shati nyekundu, akipika mandazi au viazi kwenye mafuta ya moto. Meza iliyo karibu imepangwa vifurushi vya matunda na vinywaji, na baadhi ya watu wamevaa barakoa.

Mwanamke ameketi nyuma ya meza yenye samaki waliokaangwa, waliopangwa pande zote mbili. Amevaa apron na sweta nyekundu. Huku watu wengine wakiwa karibu na yeye sokoni, au kwenye sehemu ya biashara.

Shamba la migomba lenye majani makubwa ya kijani yaliyosambaa juu likiwa na vifungu mikubwa ya ndizi mbichi za kijani zikining'inia kwa wingi kutoka kwenye migomba uliiyopandwa kwa mistari yenye nafasi ya kupitia katikati.

Mikono ikishikilia dafu huku kisu kikikata sehemu ya juu ili kufungua. Pembeni kukiwa na viti vya plastiki vya rangi ya buluu vilivyopangwa na ardhi yenye udongo wa rangi ya kahawia pamoja na mizizi midogo iliotapakaa.

Vipande vya ndizi vilivyokatwa nyembamba nyembamba vimepakwa unga wa manjano vilivyochanganywa na viungo na kuangua hadi kuwa na rangi ya dhahabu vikiwa vimepangwa kwenye sahani nyeupe ya mstatili juu ya meza ya maru maru yenye rangi mchanganyiko kwa kijivu na nyeusi.

Vipande vya nyama vikiwa kwenye mishikaki mikubwa vikichomwa juu ya makaa inayowaka moto. Moshi mwepesi ukipanda huku wapishi wakiwa wamesimama nyuma wakiwa wamevaa mavazi ya kazi ya mkahawa.

Ubao wa ratiba mrefu umewekwa kwenye miguu meupe ikisimama kando ya njia ya mawe uliopinda kuelekea kwenye majengo meupe ya mbali. Pembeni kuna kibao kidogo cha onyo kilichozungukwa na mimea yenye majani mabichi na maua ya manjano. Chini ya kivuli cha mti mkubwa wenye matawi yaliyosimama.

Maji tulivu ya bahari yanayopakana na ufukwe wa bahari mweupe. Yakiwa yamezungukwa na miti ya mikoko yenye matawi ya kijani kibichi na mizizi iliyochomoza. Huku nyuma kukionekana msitu mnene wenye mtende mirefu na mimea ya kijani kibichi. Hewa ikionekana tulivu na mazingira kuwa ya asili.

Mchungaji amevaa fulana ya buluu na suruali ya kahawia akisalimia ng'ombe walioko chini ya kibanda cha mbao na matawi. Huku mbele ukiwa na rundo kubwa la mabaki ya mimea kavu. Kando kuna miti mirefu yenye majani ya kijani na mandhari ya eneo la mashambani.

Ni bakuli vya plastiki vya rangi mbalimbali vikiwa vimepangwa na kujaa samaki wa aina na ukubwa tofauti, baadhi wakiwa kwenye maji safi huku wengine wakiwa wamekaushwa au kubandikwa kwa kuuza sokoni.

Mkate huu ukiwa umejazwa nyama ya shawarma, mboga zilizokatwa na kachumbari. Inamiminiwa mchuzi mweupe huku nyuma kukiwa na kifaa cha kuchoma nyama inayozunguka wima.

Mwanamume amesimama kwenye sehemu ya kupikia akigeuza viazi vikuu alivyovichoma juu ya jiko la wazi. Pembeni kukiwa na mahindi ya kuchoma na mengine yakiwa bado kwenye maganda yake. Anaonekana mwenye furaha na amevalia shati ya mikono mifupi yenye mistari ya rangi ya kijivu.

Ufukwe wenye mchanga mweupe umetapakaa magugu baharini yaliyosukumwa na mawimbi ya maji, yakitiririka kwa upole kuelekea baharini. Mashua ndogo imesimama karibu na miti ya michikichi na vichaka vya kijani huku vibanda vya nyasi vikiwa vimejengwa mbali karibu na pwani.

Mwanamke amevalia mavazi ya kazi ya rangi ya buluu na amebeba pump ya mgongoni akimnyunyizia dawa ng'ombe aliye ndani ya zizi la chuma, katika mazingira ya shamba la mifugo lililo wazi na kavu.

Mwanamume amechuchumaa chini akimkamua ng'ombe aliye na rangi wa kahawia, huku akitumia ndoo ya plastiki ya rangi ya buluu. Mazingira yakiwa ya kijijini yenye udongo kavu na miti michache pembeni.

Mikono inashikilia nazi mbichi iliyokatwa sehemu ya juu, ikifichua sehemu ya ndani yenye maji na nyama laini, nyeupe na yenye unyevunyevu inayochotwa taratibu kwa kijiko cha mbao kilichotengenezwa kutokana na ganda la nazi.

Sahani ya samaki iliyo kaangwa na chipsi ikisindikizwa na kachumbari. Kipande cha kuku wa kukaangwa na chipsi kikiwa na saladi mbichi. Bakuli la mchuzi wa kuku wenye viungo, mkate wa chapati uliokunjwa pembeni na vilasi ya juice nyekundu baridi yenye majani ya mint na kipande cha limau juu.

Gamba zilizopikwa na kupewa viungo vikiwa vimepangwa mstari kwenye sahani pana. Pembeni kuna wali mweupe ulioundwa duara, kipande cha limau na kikombe cha mchuzi kilichowekwa kwenye gamba la chanza juu ya kipande cha nyanya.

Samaki mzima aliye kaangwa na kupikwa kwa mchuzi wa nyanya akipambwa na ugali mweupe pamoja na mboga za majani zilizopikwa. Vimewekwa kwenye sahani nyeupe na zimewekelewa juu ya meza ya mbao.

Mikono ikikata na kuanda mahindi ya kuchoma yaliyowekwa pilipili na chumvi juu yake, yakishikiliwa kwa maganda ya mahindi kando ya jiko la waya, huku bangili za rangi zikionekana mkononi wa watu wengine wakiwa nyuma.

Wafanya biashara wakiwa wamevaa glovu nyekundu wakisafisha na kukatakata samaki kwenye meza yenye samaki mbichi wa aina mbalimbali. Vyombo vya chuma na maji yenye mabaki ya damu.

Mandazi ya rangi ya dhahabu yaliopangwa kwenye bakuli jeupe, yakiwa yameambatana na bakuli mbili za maharagwe yenye mchuzi mzito yaliopambwa na majani ya coriander . Yameekwa juu ya kaunta ya jikoni yenye unga wa ngano na vifaa vya kupikia pembeni.

Sahani kubwa ya chuma ina biriani yenye mchanganyiko wa mchele mrefu wenye rangi mbalimbali. Ikipambwa na kipande kikubwa cha kuku wa mchuzi na yai la kuchemshwa, pembeni kukiwa na mboga za mchuzi. Nyuma kuna sahani za wali mweupe, mboga za majani, kipande cha kuku wa kukaanga na chupa za mchuzi wa manjano.

Biriani ya kuku na mchanganyiko wa wali mrefu mweupe na lina rangi ya chungwa. Vipande vya kuku vilivyopikwa vizuri pamoja na na majani ya mint na corriander juu ya mapambo. Kwenye meza pia kuna kijiko cha kukulia cha mbao.

Wanaume wawili wakiwa kwenye meza ya kuuza vitafunwa mbalimbali kama mandazi, mikate na kashata. Mmoja akimimina juisi ya rangi ya machungwa kwenye chupa, huku mwingine akipakia vitafunwa kwenye mfuko mwekundu. Wateja wengine wakiwa nyuma wakichagua bidhaa.

Sahani ya wali wa rangi mbili uliopambwa na mchuzi wa nyama, sambamba na nyanya na vitunguu vilivyokatwa , ikifuatana na chupa ya soda baridi ya fanta na sahani nyingine ni viazi vilivyopikwa kwa mchuzi wa nyama na kuhitimishwa na majani ya giligilani, zikiwa mezani karibu na mandhari ya bahari.

Sahani kubwa yenye samaki wa kukaanga vizuri, mandazi ya rangi ya dhahabu, viazi vitamu vya kuchemsha, ndizi ya kupika laini, maharagwe yaliyopikwa kwa wali wa nazi wenye mchuzi wa nazi, tende tamu na vyombo vya kulia pembeni.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kinga na kofia ya usalama akipuliza dawa ya kuua wadudu na kuzia magonjwa kwenye ng'ombe nyeusi mwenye madoa meupe kwa kutumia pump ya mgongoni ya manjano na buluu huku jua likimulika na banda ya mbao likiwa na kivuli sehemu ya nyuma.

Maandazi matatu ya rangi ya dhahabu yamepangwa upande wa kushoto wa sahani yenye maua mekundu pembeni, huku upande wa kulia ukiwa na maharagwe ya kahawia yaliopikwa kwa nazi na pilipili mbichi za kijani. Maandhari ya nyuma inakitambaa chekundu chenye michoro ya njano na nyeusi kikiongeza mwonekano wa kitamaduni na wakupendeza.

Pwani yenye mchanga mweupe ikipambwa na mistari ya mitende. Viti vya kupumzikia zimepangwa karibu na kivuli cha miti na majengo madogo yakiwa yamejificha katikati ya kijani cha mimea.

Mwanamke amesimama shambani akiwa ameshika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi uliotundikwa kwenye mmea wa ndizi. Akizunguka kwa majani makubwa ya kijani huku ardhi ikiwa na udongo mwekundu wenye unyevunyevu.

Mishikaki ya nyama na samaki iliyochomwa, kwa rangi za kuvutia zikiwa zimepangwa kwa mstari na kupambwa na viungo mbalimbali. Nyuma kukiwa na mikate, ndizi zilizochomwa, vipande vya nyama na vitafuno vingine vya barabarani.

Bakuli la glasi lenye mchanganyiko wa jegere za kahawia zilizochemshwa kwenye mchuzi wa nazi. Zikiwa zimepambwa kwa pilipili mbichi za kijani juu, likiwa limewekwa mezani sehemu yenye mwanga hafifu wa ndani.

Mimea yenye majani marefu yenye mistari ya kijani na manjano mbele ikifunikiza mandari ya miti ya minazi mirefu. Kijani kibichi cha misitu na bahari yenye mawimbi madogo chini la anga yenye mawingu mazito ya kijivu.

Miti mikubwa yenye magome mapana na majani mengi ya kijani. Mabango madogo yakiwa yamebandikwa kwenye magome huku mtu akitembea mbali nyuma kwenye mandhari ya mchanga na miti mingine iliyo karibu.

Mchanganyiko wa viungo vya rangi mbali mbali vilivyowekwa kwenye vyombo vikubwa vikiwemo pilipili manjano , mdalasini, bizari, pilipili manga, iliki, hibiscus kavu na vipande vya tangawizi, vyote vikiwa sokoni tayari kuuzwa.

Mtu akiwa amevaa fulana ya rangi ya buluu na kofia yenye rangi mchanganyiko anatembea kwenye njia ya udongo huku amebeba mfuko mkononi karibu na nyumbaza jadi zilizojengwa kwa udongo na kuwezekwa kwa makuti. Zikiwa zimezungukwa na mimea yenya maua ya rangi ya waridi na kijani kibichi.

Kiboko mkubwa mwenye ngozi yenye kung'aa akitembea kwenye nyasi karibu na mto ulio tulivu. Huku miti yenye majani mengi ikitengeneza kivuli pembeni na mwanga wa jua ukimulika sehemu ya ardhi.

Samaki mzima amepikwa, amefunikwa na mchanganyiko wa nyanya, vitunguu, pilipili na majani mabichi ya coriander . Ukiambatana na kipande kikubwa cha ugali wa moto na sukuma wiki zilizoiva vizuri kwenye mchuzi wa nyanya. Vyote vikiwa kwenye sahani nyeupe juu ya meza ya mbao yenye rangi ya kahawia. Chakula hiki kinakaa kuvutia.

Vipande vya nazi zilizo wazi zikizungukwa na nazi zilizokunwa safi. Maganda makavu ya nazi na kifaa cha kitamaduni cha kukulia likiwa kwenye mazingira ya kienyeji.

Vipande viwili vya mihogo iliyokaangwa hadi kuwa ya rangi ya kahawia ya dhahabu vikiwa na ngozi iliyopasuka kidogo katikati na kusambaza pilipili pamoja na viungo, vimepangwa kwenye sahani yenye michoro ya maua ya pinki majani ya kijani na matunda madogo ya buluu pembezoni.

Samaki mzima aliyewekewa mchuzi wa nyanya, vitunguu na pilipili hoho wenye rangi angavu, akiambatana na vipande vitatu vikubwa vya ugali vilivyowekwa kwenye sahani tofauti juu ya meza ya mbao yenye rangi ya kahawia nyekundu.

Mikono ikishika mishikaki mingi ya nyama iliyochomwa juu ya jiko la makaa vipande vya nyama vikiwa na rangi ya kahawia iliyochomeka vizuri na harufu ya moshi ikipaa cheche za moto zikivuka kupitia wavu wa chuma lililowekwa juu ya makaa mekundu.

Pwanii tulivu yenye mchanga mweupe uliotapakaa mwani wa kahawia , mistari mirefu yametenda ikipepea taratibu katika upepo wa bahari . Maji ya bluu yakigonga ufukwe huku bingu zenye mawingu mazito yakionekana kanakwamba zinakaribia kunyesha.

Fukwe tulivu lenye mchanga mweupe na mwani uliosambamba. Pwani ukizungukwa na miti mirefu ya minazi na mikoko mikubwa yenye mizizi iliyosambaa, vibanda vya mbao na plastiki vilivyofunikwa kwa vitambaa vya rangi mbalimbali vikijificha chini ya kivuli cha miti huku mandhari ikionekana ya asili na yenye utulivu wa pwani.

Mabua ya migomba mirefu yakiwa yameshika mikungu mikubwa ya ndizi mbichi za kijani kibichi. Zikininginia kwa uzito chini ya kivuli cha majani mapana ya kijani yaliyosokotana. Huku mwanga wa jua ukipenya taratibu kupitia mapengo ya majani na kutoa mngao wa asili wenye uvutio wa kijijini.

Pwani tulivu yenye upepo wa bahari na unaokutana na anga yenye mawingu mepesi. Ikipambwa na miti ya michikichi inayotikiswa na upepo. Vichaka vingi vya kijani kibichi, maua ya manjano angavu na mekundu yenye kuvutia. Pamoja na mawe ya asili yanayoiunda mandhari ya kupendeza na ya bustani ya pwani.

Ng'ombe wa maziwa wenye madoa meusi na meupe, wamesimama karibu na birika la maji safi, ndani ya zizi lenye paa la mabati. Wengine wakipumzika kwenye sehemu ya mchanga hapo nje.

Sokoni kuna vibanda vingi vya kuuza bidhaa mbalimbali kama viungo vya rangi tofauti vilivyowekwa kwenye ndoo na mifuko, korosho zikipakiwa kwenye mifuko ya plastiki ya manjano yenye michoro ya mioyo, na vyakula vilivyohifadhiwa kwenye vyombo vya plastiki. Watu wamesimama na wengine wakipitia kati ya vibanda baadhi wakiuza na wengine wakinunua.

Chipsi na mihogo ya kukaanga vimepangwa kwenye karai kubwa kando ya barabara nyuma yake kuna watu wameketi kwenye viti vya plastiki na wengine wakipita. Mandhari ikiwa ya sehemu ya biashara ya mitaani yenye miti na vibanda vya kuuza bidhaa.

Ndoo kubwa zenye maua zimejaa viungo mbalimbali vya rangi tofauti kama mdalasini, pilipili kavu, manjano, karafuu, vitunguu saumu vilivyokaushwa na mbegu za viungo vikiwa vimepangwa kwa safu kwenye meza ya mbao sokoni.

Samaki wawili waliokaangwa hadi wakapata rangi ya dhahabu, wakifunikiwa kwa mchuzi mzito wa manjano wenye viungo na ladha ya kitamaduni. Wakipambwa kwa majani mabichi ya gililiani na pilipili mbichi za kijani zilizowekwa pembeni kwa muonekano na ladha ya ziada.

Mtu amekaa chini ya ngombe akikamua maziwa kwenye ndoo ya rangi ya buluu akiwa amevaa shati la rangi ya machungwa na kijani pamoja na kanga ya rangi mbalimbali huku miguu ya ngombe ikiwa imefungwa kamba.

Soko la samaki lenye aina mbalimbali za samaki waliopangwa kwenye vyombo vikubwa na meza, kila aina ikiwa na bei iliyoandikwa kwenye mabango meupe ya karatasi na upande wa kulia kuna rafu zenye mikate mikubwa ya mviringo.

Ukuta wa mawe uliozunguka msitu wa kijani una kutana na mandhari ya arthi yenye nyasi na mchanga mweupe. Mbele yake bahari ikionekana kwa umbali nyuma ya miti. Huku anga ikiwa na mawingu mwepesi mwepesi.

Bendera za matangazo zenye nembo ya AWS vimesimama kwenye nyasi kati ya miti mikubwa yenye majani mabichi huku mwanga wa jua ukipenya kupitia matawi na kuangaza sehemu ya bustani yenye njia ya mawe.

Mtungi wa kienyeji wa mbao ukiwa tumetulia kwenye mchanga mweupe umepakana na majani ya pwani yenye rangi ya kijani kibichi ukiwa na autriga za miti zilizozonganishwa kwa kamba na vitambaa vya rangi tofauti. Huku nyuma kukiwa na msitu mnene wa pwani.

Sahani nyeupe ya wali wa rangi tofauti wenye pilipili hoho nyekundu, ya kijani na ya manjano ikiwa imeambatanishwa na mboga au nyama kwa mchuzi mzito wa kahawia na kupambwa kwa majani ya gili gilani.

Vibandiko vya samosa, bhajia, kaimati na vitafunwa vingine vya kukaanga vikiwa vimepangwa kwenye sahani za mabati na plastiki, mfanyabiashara akipakia kwenye mifuko ya karatasi huku wateja wakisubiri ili kuuziwa.

Samaki mzima aliyechomwa kwa mafuta hadi ngozi kuwa rangi ya kahawia iliyoshika amewekwa kwenye sahani pamoja na vipande vya nyanya, vitunguu vya mviringo na kipande cha limau. Pembeni kuna bakuli la mchuzi wa nyanya na kijiko cha chuma juu ya sahani nyingine.

Sahani ya mchele ya biriani iliyochanganyika na rangi ya manjano na nyeupe imewekwa ju ya mchuzi mzito wa nyama wenye rangi ya kahawia nyekundu, pembeni kuna mboga mbichi za kabij na karoti zilizokatwa nyembamba nyembamba.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi zimetundikwa zikining'inia kutoka kwenye shina la ndizi zikiwa na rangi ya kijani kibichi kuashiria hazijakomaa. Shina la mimea limeinama likibeba uzito wa mikungu na mwanga wa jua umepenya kupitia nyufa za majani kuangaza sehemu ya ndizi.

Watu wakiwaongoza ng'ombe kupitia njia nyembamba yenye paa la bati, ambapo ni mnara, wakiwa katika eneo la mashambani yenye nyasi na miti huku wengine wakiwa wamekusanyika mbali huko nyuma.

Mkulima amesimama shambani karibu na mti wa mgomba, akigusa na kuonyesha mkungu wa ndizi zilizoiva huku akiwa amevaa shati ya buluu na kofia ya rangi nyeusi. Majani makubwa yamekopa yakiwa yamezunguka eneo lote.

Sahani kubwa za wali wa biriani zikiwa na vipande vya nyama na kuku, zikisindikizwa na ndizi ya kuiva, kachubari na pilipili mbichi ya kusagwa, pamoja na bakuli za mchuzi na mtindi. Vinywaji baridi vya rangi nyekundu na ya chungwa ziko hapo pembeni.

Sahani ya chuma imejaa wali wa rangi tofauti juu yake kuna vipande vya nyama vilivyopikwa kwa mchuzi mzito, kipande cha kuku, mboga zilizokaangwa, ndizi mbili za njano na yai lililochemshwa, yote yakiwa kwenye meza ya plastiki ya rangi ya buluu.

Sahani kubwa ya chuma yenye wali wa rangi mbili uliochanganywa na mchuzi mzito wa nyama, kipande cha viazi, kachumbari ya kabiji na karoti pamoja na kijisehemu cha pilipili hapo kando yake.

Mwanaume akiwa na tabasamu huku akikata nyama ya shawarma kwenye mashine ya kuchomea wima. Amevaa shati nyeupe yenye mistari. Kwenye kola na bega limefungwa sweta nyekundu. Nyuma yake mtu mwingine anakunywa kinywaji.

Watu kadhaa wamesimama karibu na rundo 𝑘𝑢𝑏𝑤𝑎 la majani makavu ,huku mtu mmoja ju yake akitumia koleo .Zulia lenye mistari ya rangi nyekundu, bluu na nyeupe limezungushwa pembeni mwa rundo hilo na baadhi ya mawe yamewekwa kushikilia.

Kikombe cha supu, chenye dengu au mbaazi yenye rangi ya manjano na pilipili mbichi ya kijani kibichi juu. Kimewekwa kwenye sahani nyeupe kando ya vipande vinne vya mandazi au mahamri yenye rangi ya kahawia na dhahabu.

Meza imepangwa na vada vitatu vikubwa vya mviringo vyenye sahani, pakoras na viazi za manjano kwenye tray ya chuma. Kikombe cha chai ya maziwa, bakuli la chatni na nazi ya kijani na bakuli la mchuuzi wa kahawia wa kiowevu.

Sahani mbili kubwa za pilau zikiwa na vipande vya nyama, tango na kitunguu mbichi pembeni, zimepambwa mizabibu kavu juu ya mchele wa rangi ya manjano. Pembeni kuna sahani ndogo za chuma zenye vipande vikubwa vya nyama ya mbuzi iliyokaangwa au kuchemshwa pamoja na bakuli ndogo la mchuzi la rangi ya machungwa. Kiti cha plastiki na meza ya kijani vinatazamika nyuma.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya mashine ya kuuza maziwa ya duka la Destiny Dairies usiku baadhi yao wakitazama mchakato wa kujaza maziwa huku mitungi ya chuma ya kuhifadhi maziwa ikiwa imepangwa upande wa kulia hapo nje ya duka.

Mwanaume amesimama nyuma ya meza iliyopangwa samaki safi wa aina na rangi tofauti kwenye soko la ndani, huku watu wengine wakifanya shughuli zao za kuuza na kununua bidhaa kwenye vibanda vya mbao vilivyo na paa ya mabati.

Vyakula vya kutafunwa vya kiswahili na kihindi vikiwa mezani. Vikiwemo sambusa, bajia, pakora, batata, rada na kikombe cha mchanganyiko wa supu yenye viazi na vitoweo. Vikitumika na kikombe cha chandri ya kijani. Vyote vikiwa kwenye mandhari ya sehemu ya nje yenye matazamo ya barabara na magari.

Viazi vilivyopikwa kwa makaa vikiwa pembeni ya maganda ya mihogo iliyochomwa. Mahindi yaliyosokwa vizuri pamoja na kipande cha limau, vyote vikiwa juu ya wavu ya kuchomea barabarani huku watu wakikaa kwenye meza za plastiki nyuma yake.

Mwanaume amevaa fulana ya bluu na kofia nyeupe akichoma mahindi juu ya jiko la makaa huku mengine yakiwa yamesimama juu ya wavu yakipata rangi ya kahawia. Nyuma kuna banda la mabati na miti yenye kivuli karibu na eneo la ufukweni.

Chapati zilizo pikwa laini sambusa za kukangwa maharagwe yenye mchuzi mzito wa nazi baji na viazi vya rangi ya dhahabu mandazi makubwa yenye rangi ya chungwa vipande vya limau na bakuli na chai ya rangi ya kahawia.

Pwani yenye mchanga mpana na safi, miti ya minazi ikipinda kuelekea baharini pamoja na miti mikubwa yenye majani mazito upande wa kulia, upeo wa bahari ukiungana na anga lenye mawingu mepesi ya kijivu, upepo wa pwani ukivuma taratibu na ndege akiruka juu kwa mbali.

Mchanganyiko wa viungo vya rangi mbalimbali vikiwa kwenye vyombo vya plastiki na magunia, vikizungukwa na bidhaa za kikapu, mizizi ya tangawizi na mitungi ya nafaka, huku wachuuzi na wateja wakionekana nyuma wakihusiana sokoni.

Mishikaki ya nyama i𝑙𝑖𝑦𝑜chomwa vizuri hadi kupata rangi ya kahawia yenye kuvutia. Imepambwa kwa vipande vidogo vya pilipili nyekundu na majani mabichi ya coriander ikiwa inatandazwa kwenye sahani ya rangi ya shaba. Pembeni vyombo vidogo viwili vimejazwa mchuzi wa pilipili wenye rangi angavu na vipande vya mboga mbichi, vikiongeza mvuto wa ladha na muonekano wa kuvutia.

Sahani mbili kubwa za chuma ziko na wali wa biriani wa rangi ya manjano na nyeupe, zikiwa na mchuzi wa nyama, viazi, saladi ya lettuce na kijiko cha pilipili. Zimewekwa mezani mbele ya watu wawili waliokaa tayari kuila.

Vifungo vya nyasi vimepangwa kwa mstari na nguzo ndani ya ghala. Sehemu nyingine ikiwa imewekwa kwenye palette za mbao. Huku sakafuni kukiwa na baki ya nyasi zilizomwagika mwagika na pia kuna paleti ya mbao ambayo haina nyasi.

Fuko yenye mchanga mweupe imezungukwa na miti mirefu ya minazi. Pembeni kuna majengo madogo yenye paa la mabati, madirisha ya blue . Sehemu ya katikati imefunikwa na majani ya kijani yanayokua kando ya mchanga. Huku magurudumu yaliyowekwa wima yakiwa yamepangwa. Upande wa kushoto kuna vibanda vya mbao vilivyofunikwa na turubai, vikiwa karibu na bahari yenye mawimbi madogo.

Wauzaji na wateja wakihusiana kwenye meza ya vibarazani iliyojaa vitafunwa vya kienyeji. Huku watu mbalimbali wakipita na magari yakiwa yamesimama pembeni ya barabara yenye shughuli nyingi

Sahani nyeupe ya mchele wa rangi ya kahawia, iliyopikwa kwa viungo. Ikiwa na nyama ya kukaanga, kachumbari ya mboga mbichi, viazi vilivyochemshwa na kijiko cha pilipili nyekundu pembeni.

Mtu akiwa ameshika kisu kirefu anakata vipande vya nyama vilivyopangwa kwenye mshikaki mkubwa wima karibu na mashine ya kuchoma yenye joto linalotoka upande mmoja huku mazingira ya nyuma yakiwa na viti na watu wachache wakingoja kukatiwa shawarma.

Sahani ya plastiki za rangi ya waridi, vimejaa vitafunwa vya kukaangwa vya rangi ya dhahabu, vikiwa mezani pamoja na vikombe vidogo vyenye sukari na mchuzi wa kahawia vikiwa tayari kwa kuliwa.

Chakula cha aina mbalimbali kimepangwa kwa sahani na viombo vikubwa vya alumini, kikiwemo nyama choma kwenye vijiti, mabaya ya kuku zilizokaangwa au kuchomwa, samosa na mikate ya nyama, viazi vilivyokatwa vidogo na kukaangwa, mayai ya kuchemshwa yaliyopikwa kwenye mchuzi wa viungo pamoja na mayai yaliyopikwa kwa mchuzi mzito wa pilipili na viungo vya kijani.

Mchanga mweupe ulioenea mbele ukiambatana na vichaka vya kijani na miti mirefu ya minazi. Pembeni kukiwa na nyumba ya nyasi na kuta za mikeka wa makuti. Nyuma kukionekana msitu wenye machanganyiko wa rangi za majani ya kijani kibichi na ya manjano.

Sehemu ya bustani yenye nyasi zilizokatwa vizuri, njia ya mawe iliyopinda kati ya miti mikubwa yenye mizizi iliyojitokeza. Miti midogo yenye mitende na maandhari ya kijani kibichi, ikizungukwa na ua na mimea ya mapambo.

Meza ya chakula cha mtaani ikiwa na vyakula mbalimbali kama mishikaki ya nyama na pweza, samaki wa kukaangwa, viazi vya kuchomwa na chipsi, kuku wa kukaanga, mahindi ya kuchemsha, mikate ya mviringo na mboga mbalimbali huku mpishi akisimama na kachumbari au mchuuzi kwenye vyombo vya chakula. Watu na wapishi wengine wako mbele wakiendelea kuandaa na kuuza chakula.

Mishikaki ya nyama iliyochomwa vizuri ikiwa kwenye vijiti. Imezungukwa na sahani za kachumbari ya kabichi na karoti. Chipsi pamoja na saladi yenye vitunguu na nyama ya mviringo iliyoandaliwa kando.

Sahani ya plastiki ya buluu ikiwa na vipande vya viazi vilivyokaangwa na kufunikwa unga wa manjano, kachumbari ya kabichi na karoti mbichi, mchuzi wa kahawia wenye vipande vidogo vya vitunguu pamoja na kiasi kidogo cha mchuzi wa rangi ya kiza pembeni.

Mahamri saba yenye rangi ya dhahabu imepangwa kwenye kikapu cha mianzi ikiwa juu ya kitambaa cha katani. Pembeni kukiwa na nazi zilizopasuliwa na ua jeupe lenye kichani katikati.

Kibanda cha nyasi kilichojengwa juu ya sehemu yenye miti na majani mabichi, kikiwa na nguzo nyeupe na uzio mdogo, kimezungukwa na mazingira ya pwani yenye mchanga mweupe na miti mirefu ya miembe ya pwani.

Viungo vya rangi tofauti vimepangwa kwenye vikapu na masunduku kama vile cumin, curry , tangawizi, limau na Rice Elhanod . Karibu kuna mawe ya chumvi, vyombo vidogo vya udongo na mipira ya rangi. Nyuma kuna nguo za rangi na vikapu vikubwa sokoni.

Mchele wa rangi ya dhahabu uliopikwa kwa viungo ukiwa ana vipande vikubwa vya nyama laini na viazi vilivyochemshwa umewekwa kwenye chombo cha mviringo chenye mdomo wa chuma kikiwa juu ya meza yenye vigae vya rangi ya kahawia na kijani.

Ufukwe yenye mchanga mweupe unatandazwa kando ya bahari yenye mawimbi madogo. Huku mistari ya mitende mirefu ikipangwa sambamba na maji. Upande wa kushoto kuna majengo madogo yenye paa ya nyasi, yaliyofichwa kivulini na miti mikubwa na bendera nyekundu imesimama juu ya nguzo karibu na maji.

Viboko wawili wakubwa wenye ngozi ya unyevunyevu, wakila chakula cha nafaka kutoka kwenye sahani kubwa za duara zilizowekwa juu ya nyasi. Huku tumbili mdogo wenye rangi ya kijani kijivu akikaa karibu na kushiriki mlo wake kwenye sahani nyingine pembeni yao.

Sokoni, samaki waliokaushwa wamepangwa kwenye vikapu vya mianzi, vikiwa rangi ya kahawia iliokolea. Nyuma yake kuna ndoo na vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali vilivyopangwa kwa tabaka. Chini ya mwavuli wa rangi ya manjano na zambarau, muuzaji amekaa pembeni akishika kichwa chake.

Sahani ya biriani ya mchele mrefu wenye wenye rangi ya manjano na nyekundu. Ikipambwa na kipande cha nyama na mchuzi, kiazi kilichopikwa, kipande cha sambusa, bapa na kachumbari ya mboga mbichi pale pembeni.

Samaki wengi, wakubwa wakiwa wamepangwa kwa mistari kwenye kitambaa cha buluu sokoni. Wauzaji wakiwa wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali. Wakiwahudumia wateja ambao wamekuja kununua hao samaki.

Bakuli ya maharagwe ya nazi yenye mchuuzi wa rangi ya machungwa likipakwa na majani mabichi, likiwa karibu na sahani yenye vipande vitatu vya mandazi ya maumbo ya pembe tatu ikiwa juu ya kitamba cha mistari karibu na chupa ndogo yenye maua mekundu na majani mabichi.

Daraja dogo la mbao lenye mpaka wa rangi nyeupe upande wa reli imejengwa juu ya bwawa lenye maji tulivu yaliyojaa majani ya maji ya kuzunguka na miti na vichaka vya kijani kibichi.

Vijisehemu viwili vya mahamri vilivyokaangwa. Vipande vya ndizi vilivyochemshwa na bakuli ndogo lenye maharagwe ya kukaangwa iliyopikwa kwa tui ya nazi kwenye sahani nyeupe.

Kwenye bustani yenye nyasi na njia ya mawe mmea wenye majani ya kijani kibichi na maua madogo mekundu umekuwa kwa wingi pembeni ya ukuta mweupe wa jengo la paa la makuti. Huku miti mikubwa ikitoa kivuli na maandhari ya asili yenye utulivu upande wa nyuma.

Mti wenye majani makubwa ya kijani kibichi na mengine mekundu yaliyokauka umesimama katikati ya nyasi safi za kijani. Huku mizabibu midogo yenye majani madogo ikipanda kwenye shina lake nene na majani yaliyodondoka yameenea chini yakionekana kati ya nyasi na udongo.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi ikiwa zimepangwa wima ardhini kwenye mstari mdogo zikiwa bado zimeunanishwa na mashina yake mazito ya kijani kibichi.

Mabua ya mahindi yaliyokaushwa yamefungwa kwa kamba na kunyongwa ukutani wa mbao. Pembeni kuna kibuyu cha plastiki cha mafuta ya kupikia chenye rangi ya njano yenye mpini miwili.

Mifuko mikubwa imejazwa viungo vya rangi mbalimbali sokoni, kama manjano, nyekundu na kahawia, vikiwa vimetandazwa kwa umbo la milima midogo. Wauzaji na wanunuzi wamesimama karibu wakibadilishana bidhaa, huku mwanga wa jua ukimulika rangi angavu za viungo hivyo.

Samaki mzima wa kukaanga aliofunikwa na mchuzi wa nyama juu ukiambatana na wali wa mboga na kipande cha limau kipande cha tangwe chenye ua la karoti na majani ya giligilani kwenye sahani nyeupe.

Samaki wa baharini waliyowekwa kwenye barafu ikiwemo kaa wakubwa, kamba, chanza na konokono. Upande wa nyuma viungo vya kupikia na mandhari ya sokoni yenye taa na mapambo ya maua ya ukutani.

Mwanaume amebeba mikungu mikubwa ya ndizi mbichi mabegani kwake huku akitembea sokoni. Mwanga wa jua ukimulika eneo hilo. Pembeni kuna gari jeupe lenye mistari ya buluu na watu wengine wakihusiana na shughuli za sokoni. Ndizi zikiwa na rangi ya kijani kibichi zinaonekana zimewekwa hapo kando ya barabara zikionyesha kwamba zimevunwa hivi karibuni.

Vikundi vya vitafuno vya kukanga vya rangi ya kahawia vyenye mboga mboga na viungo vikiwa vimewekwa juu ya magazeti ndani ya trei ya chuma. Huku mkono ukiwa upande wa kulia wa fremu unakusanya moja moja.

Sahani nyeupe ya pilau imepambwa na vipande vya nyanya mbichi zenye rangi ya ngavu. Vitunguu vyekundu vilivyokatwa duara pamoja na vipande vya limau vilivyowekwa pembeni kwa ladha ya kuongeza uchachu.

Sambusa zilizopangwa na vipande vya limau kando, zikifuatwa na viazi vilivyo kaangwa, mbaazi zilizopikwa na nazi na vipande vya kuku vilivyopangwa viungo na vikaangwa vyote vikiwa kwenye vyombo vya mraba vya plastiki.

Shamba kubwa la migomba lenye miti mingi yenye majani makubwa ya rangi ya kijani kibichi. Miti imepangwa kwa mistari na chini kuna nyasi chache, pamoja na udongo unaonekana.

Mahindi yakuchomwa yamesimama juu ya wavu wa grili yakipata rangi ya dhahabu na sehemu za kuchomeka. Yakiwa juu ya makaa ya moto huku maganda ya vipande vya muhogo ikiwa pembeni.

Masoko yenye rundo la nazi kavu, vitungu saumu, viungo vya rangi tofauti vilivyopangwa kwenye viombo, matunda mabichi na bidhaa zilizofungwa kwenye mitungi na mifuko huku waauzaji wakikaa nyuma ya meza wakihudumia wateja.

Vikombe vya plastiki vikiwa vimejazwa viungo na unga wa rangi mbalimbali kama manjano, machungwa , kahawia , nyeusi na nyekundu. Vimepangwa kwenye stendi ya sokoni huku bidhaa nyingine zikiwa nyuma na muuzaji ameketi pembeni.

Vipande vya mihogo vilivyokaangwa vizuri hadi vikawa rangi ya dhahabu na kahawia, vimepangwa juu ya magazeti ikiwa na uso wa kung'aa kutokana na mafuta. Huku pembeni kukionekana vipande vingine vya mihogo na mazingira ya maandalizi.

Sahani kubwa ya nyama yenye wali wa rangi tofauti ilio changanywa na mboga mbichi zilizo katwa nyembamba. Kipande cha viazi na mchuzi mzito wa nyama katikati ikizungukwa na vipande vya nyanya na kitungu iliyokatwakatwa, karoti iliokunwa, mboga za kijani na kabichi.

Vichaka vilivyokatwa na kupangwa kwa umbo la kupendeza, vimepangwa kando ya barabara ya mawe, yakizungukwa na nyasi za kijani na miti mirefu ya kivuli. Huku ukuta wa rangi nyepesi ukionekana kwa umbali nyuma ya miti.

Mama amekaa pembeni ya barabara chini ya mwavuli wa kijani akipika vitafunwa kwenye kikaango kikubwa cha makaa, meza mbele yake imejaa samosa, vitumbua, kaimati, kebabu na bakuli ndogo za plastiki zenye pilipili. Watu kadhaa wako upande wa pili wa barabara wakizungumza karibu na pikipiki na magari yaliyopaki.

Muuza viungo sokoni amesimama nyuma ya meza iliyojaa rundo la viungo vya rangi mbalimbali kama manjano, nyekundu na kahawia. Pembeni yake kuna kitunguu vingi vya rangi za zambarau huku akishikilia kijiko cha chuma kilichojaa kiungo cha rangi nyekundu. Nyuma yake kuna mifugo mikubwa iliyojaa nafaka na viungo vingine.

Mchuuzi wa mtaani akikatakata nazi mbichi chini ya mwavuli wa kijani. Nazi zikiwa mezani na maganda yaliyotapakaa, huku pikipiki za bajaji na magari madogo yakiwa yameegezwa karibu kando yake hapo barabarani.

Mikono mitatu ikishirikiana chakula cha mitaani, sahani moja ikiwa na vitafuno vya kukaanga kama samosa na bajia. Nyingine ikiwa na mchuzi wa rangi ya machungwa wenye pilipili na viungo. Vipande vya chakula vikisimamishwa kwenye mchuzi.

Kuna vyakula tofauti kwenye vyombo vikubwa vya kupakua, vikiwemo pilau ya majano yenye mboga, sambusa, mandazi madogo ya duara, nyama na mboga kwenye mchuzi wa nyanya, samaki wa pilipili, viazi vya kukaanga na wali wa kahawia wenye nyama, vyote vikiwa tayari kwa sherehe.

Mpishi mwenye tabasamu amesimama nyuma ya meza iliyojaa vyakula mbalimbali vya mitaani kama vile mishikaki ya nyama na pweza, samaki, chips , mikate, keki na kachumbari huku watu wengine wakijishughulisha nyuma yake karibu na Pwani yenye boti na machweo ya jua.

Mishikaki ya nyama ilioyochomwa imepangwa kwenye sahani ya chuma ikilalia majani ya kabiji iliyotiwa moto. Pembeni kuna sahani yenye chipsi na vipande vya kuku vilivyopikwa pamoja na pilipili hoho iliyochomeka kidogo.

Mwanamke aliyevalia shati nyeusi na rinda ya rangi ya kahawia amesimama shambani katikati ya migomba mirefu yenye majani mabichi akizungukwa na udongo uliolimwa na mimea midogo ikimea chini.

Miti mikubwa ya makuyu yenye makome yenye maandishi kivuli chebamba kikifunika viti vya mbao vilivyopangwa pamoja. Ardhi ya mchanga ya kahawia na mandhari ya kijani nyuma ikitulia kwa utulivu.

Mtu aliyevaa barakoa, glavu za buluu, miwani ya kinga, kofia ya kufunika nywele na kabuti nyeupe akifanya kazi ya maabara. Akichanganya au kupima sambuli kwenye chupa nyeupe huku meza ikiwa na vifaa mbalimbali za maabara na kemikali.

Mpishi aliyevaa koti nyeusi la chef lenye mipaka miekundu amegeuza samaki waliowekwa kwenye grill , huku watu wengine wakihudumia wateja chini ya hema ndogo la biashara ya chakula. Kwenye meza pembeni kuna kabati la kioo lenye chakula, chupa za mafuta na bakuli la plastiki la rangi ya zambarau.

Samaki mzima aliyekaangwa hadi kuwa na rangi ya kahawia na dhahabu amewekwa kwenye sahani ya kijani yenye vipande vinne vya limau juu yake pembeni, kukiwa na kikombe kidogo cha pilipili nyekundu zilizokatwa mchuuzi wa njano, punje za pilipili na mchuuzi mwekundu vyote vikiwa juu ya meza nyekundu huku mandhari ya nyasi ikiwa nyuma.

Kipande kikubwa cha nyama kikiwa kimechomekwa kwenye mshikio wima. Huzungushwa karibu na jiko la gesi lenye mwanga mkali wa rangi ya aina ya machungwa. Tayari kukatwa vipande vidogo vidogo kwa ajili ya kutengeneza shawarma.

Mkulima aliyevalia nguo ya buluu ameketi chini akikamua ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe, akikusanya maziwa kwenye bakuli la buluu la plastiki. Huku ng'ombe wengine wakiwa ndani ya zizi lenye uzio wa chuma.

Sahani nyeupe ya plastiki imejaa chakula cha rangi mbalimbali kikiwemo chapati mbili zilizopikwa vizuri. Wali wa rangi ya kahawia, mboga za majani zilizopikwa, nyama ya mchuzi mzito, kachumbari yenye parachichi nyanya na kitunguu pamoja na pilipili nyekundu iliyokatwa ndogo.

Duka la soko likiwa na viungo vya rangi mbalimbali, mboga mbichi, vitunguu na bidhaa zilizofugashwa kama vile makopo na paketi za plastiki zilizo na vyakula kavu na viungo. Nyuma kuna magunia makubwa ya vitunguu na bidhaa zingine zilizopangwa kwa utaratibu.

Miche ya migomba yenye majani mabichi mapana na yenye afya yamepangwa kwa mistari kwenye mifuko ya plastiki mieusi yenye udongo ndani ikiwa tayari kwa uhamisho kwa ajili ya upandaji.

Samaki mzima wakukaanga uliopakwa mchuzi wa nyanya, na mboga zenye rangi angavu, na ugal wa mviringo, na vipande vya caroti vilivyo katwa duara, vikiwa pamoja kwenye sahani ya mraba yenye mandhari ya mbao.

Fukwe yenye mchanga mweupe imepambwa na mimea ya mwituni ikiwemo cactus na michikichi. Nyuma kuna vibanda vya nyasi na mbao, bahari yenye mawimbi madogo, huku anga likiwa na mawingu mepesi.

Kamba wakubwa waliopikwa na kukaangwa wamepambwa na parsley wakiamabatana na viazi za kukaanga. Saladi na mboga mbichi zenye pilipili hoho, kitunguu, tango, nyanya iliyokatwa kwa umbo la ua, vipande vya limau pamoja na michuzi ya kijani na nyekundu.

Sahani ya wali wa nyama ikipambwa na ndizi ya kuchemsha, pilipili mbichi na saladi ya nyanya na vitunguu. Ikifuatwa na samaki wakubwa wa kukaanga na chipsi, pamoja na saladi mbichi na mbuzi wa rangi ya njano. Huku sahani nyingine ikiwa na sambusa, bajia za viazi, maandazi ya kunde na mchuzi wa nyanya kando ya kipande cha limau.

Vipande vya nazi vilivyogawanya nusu vikiwa na maganda yake ya kahawia na nyuzi, nyama yake ikisagwa kwa madoido kuwa vipande vidogo vidogo vya kuweka ndani ya bakuli kubwa la plastiki la kijani kibichi.

Ng'ombe wawili wamelala ardhini mmoja akiwa amelala ubavu huku kichwa chake kikiwa kimepumzika juu ya mwili wa mwenzake. Wote wakiwa katika hali ya utulivu kwenye eneo lenye udongo na nyasi chache.

Mchanganyiko wa vitafuno vya kukaanga vyenye rangi ya dhahabu na kahawia ikiwemo bajia za mboga, bakora, samosa, na vipande vya viazi vilivyokandishwa kwenye unga vikiwa vimepangwa kwa mvuto kwenye trei ya chakula.

Sahani nyeupe ya wali wa rangi mbili uliochanganywa na mboga nyekundu. Umefunikwa kwa mchuzi wa nyama na nyanya ukiambatana na yai la kuchemsha na sehemu ya mchuzi pembeni.

Bodaboda iliyobeba mitungi mikubwa ya maziwa ya chuma pamoja na magunia yenye mizigo ikisafiri kwenye barabara yenye magari makubwa, madogo na malori huku, dereva amevalia kofia mgumu na koti la usalama.

Samaki mzima wa kukaanga akiwa na rangi ya dhahabu akiambatana na chipsi za rangi ya njano, saladi ya mboga mbichi zenye karoti na kabichi huku pembeni kukiwa na chupa za mchuzi wa nyanya na pilipili pamoja na sahani ndogo zenye mchuzi wa rangi tofauti.

Eneo la mchanga lililozungukwa na miti yenye majani mengi. Baadhi ya miti ikiwa na majani mapana na mengine ya michikichi. Pembe ya kushoto kuna pikipiki iliyopaki karibu na mti mkubwa. Huko mbali kidogo kuna boti na vibanda vya nyasi karibu na maji. Sehemu nyingi zikiwa na kivuli cha miti na majani machache yameanguka juu ya mchanga.

Vipande vya ndizi zilizopikwa na kuwekwa mchuzi wa nazi vimepangwa kwenye sahani nyeupe, pembeni kuna kijiko cha chuma huku mezani kukiwa na vyakula vingine kama wali na mchuzi wa nyama na nyanya ,vyote vikiwa ju𝑢 ya mkeka wa majani uliosokotwa.

Mabonge meupe ya jibini safi, yamewekwa juu ya kitambaa cha kuchujia ili kuondoa maji ya maziwa. Pembeni kukiwa na sufuria ya chuma yenye mchanganyiko wa maji ya maziwa na mabaki ya maziwa yaliyotenganishwa baada ya kupikwa.

Eneo la kijani lenye nyasi na mimea midogo midogo likizungukwa na vichaka vikubwa na miti ya minazi. Njia nyembamba ya mchanga inapita katikati huku sehemu kadhaa zikiwa na makundi ya manjani makavu yaliyokusanywa ardhini. Mandhari inaonekana kuwa sehemu ya pwani yenye hali ya joto na unyevunyevu.

Mikono ikichukua vyakula vya aina mbalimbali kwenye sehemu ya huduma ya chakula. Ikiwa ni pamoja na sambusa, bajia, mandazi na vyakula vya kukaanga. Huku sahani nyingine ikiwa tayari imewekwa mchanganyiko wa mboga, samaki wa kukaanga na wali.

Shamba la migomba ya ndizi lililopandwa kwenye udongo mwekundu. mashimo ya mviringo yamechimbwa kuzunguka Kila mti ili kuhifandi maji ya vivurubisho. Miti ikiwa na majani makubwa ya kijani na mazingira ya kijani kibichi nyuma yake.

Nyati mwenye pembe kubwa anakula punje chini. Karibu naye kuna nyani watatu wakijaribu kuchukua zile punje. Mmoja ananyosha mkono, wengine wanasimama karibu. Chini kuna udongo na mbele kuna nguzo ya kijani kibichi.

Ng'ombe wengi wa maziwa wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wakila majani ndani ya banda yenye paa la chuma ,wakiwa wamepangwa kwa mistari miwili huku watu wawili wakitembea katikati ya njia.

Samosa za rangi ya dhahabu zilizokaangwa vizuri zikiwa na ngozi nyembamba yenye mabaka madogo ya unga zimepangwa kwa wingi kwenye tray yenye karatasi ya kunyonya mafuta. Zikitoa muonekano wa kuvutia na wa kusisimua hamu ya chakula.

Sahani yenye mchele mweupe iliopambwa na majani ya giligilani. Kando yake kikiwa na kamba kuwa wa kuchoma, saladi yenye mboga mchanganyiko, na vipande vya limau pamoja na bakuli ndogo la mchuzi wa krimu kahawia.

Samaki mkubwa aliyekaangwa kisha kupikwa kwenye mchuzi mzito wa rangi ya kahawia wenye ladha ya viungo na minazi umeng'arishwa pilipili mbichi za kijani, vipande vidogo vya majani ya vitunguu na kuwasilishwa kwenye sufuria ya kupikia jikoni.

Chakula cha mtaani kimepangwa mezani usiku. Viti vikiwa na mwanga wa taa ya mafuta katikati. Mishikaki, viazi vilivyokaangwa, sambusa, mboga mbichi, na vinywaji mbalimbali vikiwa nyuma, huku watu wakichagua na kuhudumiwa.

Vipande vya mbao na mabaki ya kuteleza majini yamewekwa kando ya ukuta wa nyasi vikiwa vimechakaa na kuvunjikavunjika huku mchanga na nyasi chache zikionekana kwenye sehemu ya mbele na nyuma kuna eneo lenye vichaka na miti midogo ya kijani.

Sahani nne nyeupe zenye wali wa aina tofauti baadhi ukiwa na mchuzi wa nyama, mboga, ndizi za kupika, nyama, mayai na pilipili vikiwa zimepangwa mezani tayari kuliwa huku watu wamesimama nyuma wakizungumza.

Tumbili mwenye manyoya ya kijivu na uso mweusi amekaa juu ya mawe miguu ikiwa imetenganishwa sehemu za siri zikichomoka kutoka kwenye suruali ya rangi ya buluu angavu. Nyuma yake kukiwa na nyasi na majani yaliyokauka.

Watu wawili wakiwa wamevaa mavazi meupe ya maabara, kofia za nyuzi na barakoa wakimimina maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma kuingia kwenye kifaa cha kielektroniki cha kuchakata au kusafisha maziwa.

Vijisehemu vitatu vya bajia za viazi za rangi ya manjano vikiwa kwenye sahani nyeupe sambamba na soseji mbili za kukaangwa, kimoja kidogo na kimoja kirefu vikisindikizwa na bakuli ndogo la chanteni na ya kijani na jingine la mchuzi wa kahawia.

Sahani nyeupe ya mbaazi zilizopikwa kwa tui la nazi na pilipili ya kijani, kombe cha chai ya maziwa, sambusa tatu zilizo anikwa na vipande vya limau pamoja na mikate miwili ya mahamri ya mviringo kwenye terea ya manjano.

Muuza samaki akiwa amekaa sokoni akikata samaki kwa kisu kikubwa. Huku samaki wabichi wakiwa wamesambazwa kwenye vikapu na meza ya chuma. Pembeni kukiwa na ndoo ya vyombo mbalimbali vya plastiki.

Sahani ya wali mweupe uliochanganywa na dengu na vipande vya viazi vilivyopikwa, ikipambwa na majani mabichi ya mnanaa na kando kuna kachumbari ya pilipili 𝑛𝑦𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑢 iliyosagwa vizuri, ikitoa muonekano wa kuvutia na hamu ya kula.

Pwani yenye mchanga mweupe, miti ya mikoko na mitende kando. Mtu akitembea mbali kuelekea upande wa bahari, huku nyuma yake kuna mbwa akiwa karibu na sehemu iliyo na mizizi ya mtende uliokatakatwa.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara na kofia ya nywele akipima ubora wa maziwa safi baridi kwenye chombo cha aluminium . Vyombo vingine vikiwa vimepangwa mstari nyuma yake kwa utaratibu.

Majengo meupe yenye ghorofa mbili yamezungukwa na nyasi za kijani safi na miti ya mitende mirefu. Njia za mawe na taa ndogo za bustani pamoja na mimea ya pambo pembezoni huku sehemu ya kuchezea watoto yenye rangi angavu ikionekana mbali nyuma.

Mtu akiwa nyuma ya meza kubwa iliyopangwa mikungu mingi sana ya ndizi ndogo zilizoiva zenye rangi ya manjano, akishika mkungu mmoja mkononi huku zingine zikosongamana juu ya turubai.

Njia ya udongo inapita katikati ya nyasi za kijani kibichi, kuelekea kwenye nyumba zenye paa za nyasi karibu na ufukwe wa bahari. Miti mirefu ikizunguka eneo hilo chini ya anga lenye mawingu tulivu.

Mchanga mweupe umesambaa kando ya ufukwe huku vipande vya kuni na matawi madogo yakiwa yamezagaa. Mimea ya kijani ikiwa imeota kwa mpangilio usio wa kawaida kuelekea msitu wenye majani mengi nyuma.

Mishikaki ya nyama iliyochomwa vizuri hadi kupata rangi ya kahawia ya kuvutia ikiambatana na saladi yenye nyanya mbichi, vitunguu vilivyokatwa nyembamba na mboga mboga za majani huku nyuma kukiwa na sahani zenye mchuzi wa rangi nyekundu na kijani pamoja na mkate wa kukaanga unaoonekana laini na moto.

Bakuli kubwa la maharagwe lenye limepikwa na mchuzi wa maziwa na nazi, zikipambwa juu na pilipili mbichi ya kijani kibichi. Vimewekwa katikati ya sahani na kuzungukiwa na vipande vikubwa vya mahamri vya rangi ya kahawia na dhahabu. Vilivyo kaangwa vizuri hadi kua na ngozi laini na lenye kung'aa.

Bakuli za foili zimejazwa maandazi ya rangi ya dhahabu yaliyokaangwa yakiwa na umbo ya duara na mraba. Yamepangwa kwa wingi na kuonekana vinyororo na vya kuvutia huku uso wao ukiwa na ung'aavu wa mafuta na rangi iliyosawazika unaashiria yameiva vizuri.

Samaki wa kukaanga aloyopikwa Kwa mchuuzi wa karanga na pilipili amewekwa Kwenye sahani nyeupe yenye umbo la samaki, ukiambatana na mboga za majani na vipande vya ugali vyeupe .

Meza ya glasi yenye viti vya rangi ya kahawia ipo juu ya sakafu ya mawe. Chini ya mti mkubwa wenye majani mabichi na mengine yenye rangi ya manjano. Kwa mbali kuna ubao wa matangazo wenye maandishi kuhusu taarifa za mawimbi na maji. Ukiwa umewekwa kando ya njia ya mawe inayoonekana kwenye eneo lenye nyasi na miti.

Soko la wazi lenye rangi nyingi za viungo na mboga, vikororo vya pilipili, manjano, mdalasini na mbegu mbali mbali vikiwa kwenye vyombo vya plastiki . Nyuma kuna rundo la tangawizi, vitunguu, machungwa na bidhaa nyingine. Huku wauzaji na wanunuzi wakijishughulisha kwenye mazingira yenye mwanga wa asili unaopenya kupitia viuzi vya mbao.

Kibanda cha kiyenyeji kilichotengenezwa kwa mbao na nyasi kimepambwa kwa mikeka ya kufumwa na kitambaa ya rangi. Kikiwa na nazi mbichi na kijani zilizopangwa mezani. Mtu aliyevaa miwani wa giza anashika nazi upande wa kulia. Huku nyuma kukiwa na mitende na anga la buluu lenye mawingu machache.

Nyumba ya ghorofa mbili yenye kuta nyeupe na balkoni, imezungukwa na bustani yenye nyasi, vichaka vya kijani na maua. Mti mkubwa ulikuwa karibu na njia na ya mawe inayoelekea lango jeupe la kuingilia.

Mamba mkubwa mwenye ngozi yenye magamba mazito na rangi ya kijivu inayomchanganyisha na michoro ya duara na mistari, amelala sakafuni juu ya nyasi na udongo kavu karibu na kingo za maji za kahawia. Akiwa nyuma ya uzio wa waya alipopinda na kushikiliwa na nguzo ya chuma iliyochakaa na kushika kutu.

Sambusa zilizopangwa kwenye sahani kubwa nyeupe kando ya bajia ya viazi za rangi ya dhahabu zilizo na viungo zikiambatana na bakuli ndogo la mchuzi mwekundu wa pilipili wenye harufu ya kuvutia.

Watu wakiwa wameketi na wengine kusimama wanashughulika na rundo kubwa la mahindi iliyopondwa au kuvunwa yakiwa yametandazwa juu ya magunia ardhini huenda kwa ajili ya kukaushwa au kuepuka unyevu, mazingira yanaonekana ya kijiji na shughuli zinafanyika kwa usaidizi wa sanaa rahisi za mikono.

Mti wenye shina lililo na mikunjo na matawi makubwa umezungukwa na nyasi za kijani kwenye bustani yenye majengo meupe ya paa za makuti na viti vya kupumzikia vya buluu pembeni. Huku miti mingine na vichaka vidogo vikionekana katika mazingira tulivu ya mapumziko.

Mti wenye shina kubwa lenye umbo la duara na rangi ya kijivu na kahawia. Matawi yenye majani mengi ya kijani. Umepandwa kwenye sehemu ya nyasi na kuzungukwa na mawe madogo meupe. Huku mandhari ya nyuma ukiwa na uzio mweupe na mimea ya mapambo.

Mchanga mweupe wa ufukweni umesambaa mbele. Ukiwa na alama chache za nyayo na vipande vidogo vya matawi yamekauka yaliyosambazwa na upepo. Huku nyuma kukiwa na mimea ya kijani kibichi yenye majani madogo inayokuwa kwa wingi kuelekea msituni mnene wa asili.

Njia ya mawe inapita kando ya vichaka vya majani ya kijani kibichi. Pembeni mwa bwawa ndogo lililozungukwa na mianzi na mimea mirefu ya majani membamba, huku madaraja madogo ya mbao yakivuka maji na nyumba zenye paa la makuti zikiwa nyuma yake.

Majani ya kijani kibichi yameota kwa wingi kando na ndani ya maji yakiambatana na majani mapana ya maua ya maji ya zambarau pembezoni. Vichaka vya nyasi ndefu na mimea ya maji vinachomoza juu ya uso wa maji yakitengeneza mandhari yenye unyevunyevu na uoto mnene.

Mwanaume amesimama sokoni akiwa ameshika samaki mkubwa kwa mkono mmoja huku akiangalia samaki waliopangwa mezani mbele yake. Samaki wa aina na ukubwa tofauti wamepangwa kwa safu wakiwemo wakubwa wenye rangi ya fedha na samaki wa rangi nyekundu.

Kamba na samaki wa bahari waliopikwa kwa kuchomwa wakiwa na rangi ya dhahabu na makali yaliyotiwa mkaa. Kipande cha limau kikiwa kando tayari kwa kuongeza ladha kwa chakula hicho.

Njia ya mawe inapita katikati ya nyasi na mistari ya mitende mirefu, ikiishia kwenye jengo lenye paa la makuti lililofichwa sehemu na miti, huku pembeni kukiwa na bango la ratiba za shughuli za watoto.

Mitende mirefu imesimama kando ya pwani yenye mawimbi madogo. Anga likiwa na mawingu mazito ya kijivu huku jua likiwa linachomoza au kuzama nyuma ya upepo wa bahari na vichaka vya kijani vikitanda sehemu ya mbele.

Wahudumu wa afya waliovalia mavazi meupe na barakoa wanamimina kinywaji cha maziwa kutoka kwenye chungu kikubwa kuenda kwenye mifuko midogo kutumia kijiko na faneli huku watu wengine wakiwa nyuma wakifuatilia mchakato.

Wafungaji wawili wanasafisha ng'ombe kwa kutumia maji yanayomwajika kupitia bomba na brashi, wakiwa kwenye eneo la kufungia wanyama lililo na mabomba ya maji na tanki kubwa la maji jeusi la kuhifadhi maji nyuma yao.

Fukwe pana yenye mchanga mweupe, mistari ya mitende mirefu na majani ya kijani, anga lenye mawingu mepesi upepo wa bahari unaotikisa majani, na watu wachache wakitembea kando ya maji huku upepo ukionekana kwa umbali.

Bwawa dogo lenye maji tulivu linalozungukwa na majani marefu ya kijani. Majani zilio juu ya maji na mimea ya majini ikichanganyika na mawe pembeni, ikitoa maandhari ya asili yenye utulivu na uhai.

Ng'ombe watano wenye rangi nyeusi na madoa meupe wamesimama shambani wakila nyasi zilizowekwa ndani ya gurudumu kubwa la trekta lililokatwa katikati huku jengo la mbao likionekana nyuma.

Bakuli nne za plastiki zimejazwa mandazi yenye rangi ya dhahabu yaliokaangwa hadi kuwa na uso wa kung'aa. Mandazi yamepangwa kwa wingi juu ya kaunta ya jikoni, huku nyuma kukiwa na vyombo vya plastiki, mfuko wa unga na vifaa vingine vya jikoni.

Mkono umeshika dafu iliyokatwa juu na kufunguliwa ikiwa na majimaji ya nazi ndani pamoja na mrija wa plastiki wa kunywea. Chini kuna miguu iliyovaa suruali ya jins fupi na nyuma kuna maganda ya nazi yaliyotupwa chini juu ya barabara yenye vigae vya duara.

Bakuli kubwa la pilau lenye vipande vya nyama na viazi vya manjano, mchele mrefu ulioiva vizuri ukiwa na viungo kama karafuu pembeni, kachumbari ya nyanya nyekundu na vitunguu vilivyokatwa nyembamba nyembamba. Kijiko cha pilipili ya kusaga yenye rangi ya kahawia, pamoja na mkapu wa wika uliojaa ndizi mbivu za manjano zenye madoa ya ukomavu.

Migomba ya ndizi mbichi yenye vishata vikubwa vya ndizi za kijani kibichi, vumepangwa kwa wingi sokoni kwenye eneo la wazi. Ikiwa imewekwa juu ya ardhi, na kuunda mandhari ya msongumano wa mzao tayari kwa biashara.

Wanaume wawili wamesimama kando ya barabara ya udongo. Mmoja akiwa amevalia kofia ya pikipiki na mwingine akimimina maziwa kutoka kwenye chupa hadi kwenye chombo kikubwa cha chuma kilichowekwa kwenye fremu ya kubebea mizigo ya pikipiki.

Samaki waliokaangwa wamepangwa mezani, juu ya plastiki yenye michoro ya maua. Mtu amesimama nyuma akishika koleo huku akiwa amevaa koti cheupe na viti vya plastiki vyenye rangi ya blue vikiwa nyuma yake.

Mkulima anavuna shada kubwa la ndizi mbichi zilizoshikamana kwa wingi chini ya kivuli cha majani mapana ya kijani, huku mwanga wa jua ukipenya kupitia matawi ya miti inayomzunguka.

Mkono wa mtu umeshikilia shada la ndizi zenye rangi tofauti za ukomavu kuanzia za kijani kibichi katikati hadi za manjano juu na chini, likiwa limenyanyuliwa juu ya ardhi lenye mchanga huku mandhari ya nyuma ikiwa na mwanga hafifu na miundo ya mbao.

Sahani tatu zenye wali wa kahawia uliopikwa kwa viungo. Vipande vya nyama, ndizi za kupika, pilipili ya kukaanga na kachumbari ya nyanya. Vitunguu na pilipili hoho vimewekwa mezani tayari kuliwa.

Mwanamke amesimama shambani akiwa amezungukwa na mikungu mikubwa ya ndizi mbichi za kijani. Nyuma yake kuna miti ya migomba yenye majani mabichi chini ya anga ya buluu yenye mawingu machache.

Bakuli kubwa za chuma zikiwa zimejaa viungo mbalimbali kama pilipili nyeusi, mdalasini, manjano na tangawizi kavu, kila moja ikiwa na bei yake imeandikwa kwenye karatasi. Viungo vimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni vikionyesha rangi na maumbo tofauti yanayovutia macho.

Mimea midogo ya kijani kibichi imeota ju ya mchanga mweupe wa pwani ikisambaa kuelekea baharini upande wa kushoto huku upande wa kulia ukiwa na miti ya minazi, majengo madogo na nguzo zilizo na tairi zilizowekwa kama vizuizi.

Nyumba ya mabati na mbao katikati ya miti mirefu ya minazi. Mbele yake vibanda vidogo vyenye paa za torubai na nguzo za mbao. Kando ya ufukwe wenye mchanga mweupe na mandhari tulivu ya pwani.

Nguzo za miti zimeunganishwa kwa kamba zikifanya fremu. Katikati kuna majani makubwa yenye maua madogo ya zambarau. Nyuma kuna ukuta wa mawe na miti mingi ya kijani. Chini kuna mchanga, nyasi na mimea ya karatasi upande wa kulia. Mbele kuna chupa ya plastiki ardhini.

Ndizi nyingi zikiwa zimepangwa sakafuni kando ya ukuta, zikiwa na mchanganyiko wa rangi ya kijani na manjano, huku sanduku la plastiki lililoko mbele likiwa limejaza ndizi zilizoiva zaidi.